Manthari haya ni ya daktari ambaye anauza dawa za asili. kwenye sakafu pametandikwa kitambaa kimoja ccha rangi nyekundu na kingine cha rangi nyeusi. Kwenye vitambaa hivyo kuna kikombe, kuna dawa zilizo ndani ya chupa, hapo kando kuna mayai mawili yako kwenye sakafu, nazi, na pia mtu aliye simama kando.

Mwanamke mmoja aliyevaa balakoa, amekaa kwenye kiti ndiposa aweze kudungwa chanjo. Muuguzi aliyebaba sindano mkononi, ameshikiria bega ndiposa aweze kumdunga chanjo hiyo. Nyuma yao muuguzi mwingine amesimama.

Watu wengi wako pamoja, wengine wao wameketi kwenye viti, ilhali wengine wamepiga magoti wakiwa wameinua mikono yao juu. Hawa watu wamevaa barakoa wote. kando yao kuna chumba kinachoonekana kama chumba cha kujisaidia.

Mwanamke anayeonekana kuwa mlezi, amelala kwenye kitanda cha hospitali huku akiwa amemshikilia mtoto wake. Muuguzi ambaye amevaa mavazi maalum kama vile koti jeupe la vumbi na barakoa anamshughulikia mtoto huyo.

Kibuyu cha lita tano kimebeba dawa ndani yake, kibuyu hicho ni cha rangi nyeupe na kina ufuniko wa rangi nyekundu, kwenye chupa hiyo kuna maagizo kadhaa kama vile jina ya dawa hiyo ambayo inaitwa Epilepsy, kando yake kuna ukuta uliopakwa rangi ya hudhurungi na rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa ya rangi nyeusi amekaa kwenye kiti. Anadungwa chanjo kwenye mkono wake wa kulia na muuguzi. Muuguzi anatumia sindano. Kando yake Kuna pipa ya taka ya rangi ya manjano, kando yao Kuna mwanaume aliye simama akitumia simu yake.

Mwanamke mmoja amekaa chini kwenye kiti, anahudumiwa na muuguzi ambaye anamdunga sindano kwenye kidole chake ili aweze kumtoa damu. Kando yake kuna watu ambao wamesimama kando ya meza ambayo imejaa faili na makaratasi.

Mtu anabeba ndoo ya rangi nyekundu iliyo na maji na mti wa kupiga deki. Kando yake, kuna choo iliyo na michoro kwenye ukuta. Baadhi ya michoro hiyo ni maneno kama vile, maji mazuri na wanafunzi waliochorwa kwenye ukuta.

Muunguzi ambaye ni mwanamke amevaa mavazi yake ya muunguzi ya rangi ya kijani. Anamfunua mgonjwa ambaye amejilaza kwenye kitanda na akajifunika kitambaa cha rangi nyeupe. Hapo kando kuna meza na kiti kwenye meza kumewakelewa mashine ya kupima roho.

Watu wawili, ambao wamevaa mavazi ya kazi. Wanasukuma takataka kutumia vijiti. Watu hawa wamevaa nguo kama vile surupwenye ya rangi nyeusi, buti za mvua, glove na balakoa. Kando yao, kuna nyumba iliyotengenezwa na mabati.

Mwanamke ambaye ameweka nywele ya rangi nyekundu kichwani. Amembeba mtoto mkononi. Mtoto huyo amefunikwa na kitambaa cheupe. Mama huyo amekaa kwa kitanda cha hospitali ambacho ni cha rangi nyeupe. Kando yake kuna kabati na meza na mashine zinazotumika hospitalini.

Mwanamke mweusi ameweza kushikiliwa na mwanamume ambaye ni Mzungu huku amepiga pozi ili waweze kupigwa picha. Mandhari haya ni ya kumejaa nyumba ambazo kimetengenezwa na mabati, Kando ya barabara kumeegezwa gari la rangi nyeupe.

Watu wamekusanyika, ili waweze kufunzwa au kuelimishwa kuhusu ugonjwa wa ukimwi. Kando kuna bango, lililo na mchoro wa rangi ya sambarau na rangi nyekundu, inayosema,"Tunafaa tuongee jinsi ya kujilinda".

Watu wawili wamekaa kwenye kiti, wanaonekana kuwa walezi, mmoja wa jinsia ya kiume amembeba mtoto mkononi, mtoto huyo amevaa nguo ya rangi nyekundu na rangi nyeup, mama amevaa nguo za kulala za rangi ya waridi.

Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali na amefunikwa na kitambaa cha rangi nyeupe, mgonjwa huyu anahudumiwa na wauguzi wawili ambao wamevaa sare zao maalum. Kwenye ukuta kuna kabati, kabati hiyo imejaa madawa za kutumika.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti huku amefunga kitambaa kwenye kichwa na amevaa barakoa, anadungwa chanjo na daktari ambaye amevaa zare za muuguzi na barakoa, daktari huyo anamdunga sindano kwenye mkono karibu na mabega.

Vyoo vya umma vimepakwa rangi ya manjano na rangi ya kijani kibichi, nje ya jengo hilo pamesimama mwanaume mmoja ambaye amevaa kofia nyeupe, mlango wa choo kimoja ni rangi ya samawati, ukuta wa vyoo hivi vimetengenezwa na mawe, kando yake kuna miti imemea na nyasi.

Wanawake wa kabila ya Masai, wamekaa chini kwenye uwanja. Wanaonekana kuwa wanapewa mafunzo na muuguzi mmoja aliyesimama. Wengine wao wamekaa kwenye viti vya plastiki. Nyuma yao kuna jengo linaloendelea kujengwa. Na pia kuna milima kadhaa na vichaka.

Wagonjwa wengi wamelazwa hospitalini kwenye vitanda, vitanda hivyo ni vya chuma, mmoja wao amewekewa bendeji kwenye mguu na kwenye mapaja, pia amewekewa maji, kando yao wauguzi wamesimama, mmoja wao anaandika ripoti ilhali mwingine amekaa kwenye kiti.

Mkulima ambaye amevaa mavazi maalum ya rangi ya kijivu na glovu ya rangi ya kijani kibichi ,ananyunyuzia mimea yake dawa kando yake kuna msitu ambao umejaa miti mingi sana na nyasi ambayo imemea kwenye uwanja .

Watoto wamo darasani wamekaa kwenye madawati, mbele yao mtu ambaye anaonekana kuwa mwalimu amesimama akiwa anawaongelesha. wanafunzi hawa wamebeba karatasi iliyo na michoro, nyuma yao kuna ubao wa rangi nyeusi ambapo kumewekwa bango lililoandikwa lions club.

Kwenye meza pamewekelewa tembe na pakiti ya tembe hizo. Pakiti hiyo ni ya rangi ya manjano na rangi nyeupe. Kuna maandishi kadhaa kwenye pakiti hiyo kama vile jina ya dawa hiyo ambayo ni rispadol na namba za tembe zilizo ndani yake ambazo ni sitini. Tembe hizo ni rangi ya kijani kibichi.

Wahuguzi wawili wamebeba watoto wachanga, wanawawekelea kwenye kitanda. Kitanda hicho ni cha chuma. Kando yao ni mama anayeonekana kuwa mlezi, amekaa chini akiangalia watoto hao. Chumba hicho kiko na dirisha na pia ukuta imepakwa rangi ya waridi.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa amevaa miwani kwenye macho. Amefungua mdomo wake ambapo daktari hameweka chuma kathaa ili kusafisha meno yake. Muuguzi amevaa sare maalum za wauguzi kama vile barakoa na koti la vumbi la rangi nyeupe.

Chupa ndogo iko na kifuniko ya rangi ya manjano. Ndani ya chupa hiyo kuna tembe za rangi nyeupe na rangi ya zambarau. Tembe hizo zinatumika kuongeza virutubishi vya chuma ndani ya mwili. Kwenye chupa hiyo kuna mchoro wa matunda wa strawberry .

Mtu amevaa glovu za rangi ya samawati mkononi, ameshikilia chanjo iliyo kwenye chupa na sindano, ndani ya sindano hiyo kuna chanjo iliyowekwa ndani kwa kiasi fulani.

Chumba hichi ni wodi ya wagonjwa. Mgonjwa mmoja amekaa kwenye kitanda chake akiwa ameshikilia, akiwa ameweka mkono kwenye kichwa, ilhali, mgonjwa mwingine amelazwa kwenye kitanda. Hapo chini kuna beseni na chupa iliyowekwa juu ya meza. Chupa hizo ni za maji ya kunywa.

Mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda anatabasamu huku akiwa ameinua kidole chake juu. Mhuguzi amemshikilia kwenye bega, pia yeye anatabasamu. Kando yake kuna meza ambayo imewekelewa tarakilishi juu.

Mwanamke ambaye amesuka nywele amekaa kwenye kiti. Mwanamke huyu anaonekana kuwa mlezi kwa sababu amembeba mtoto wake mkononi. Mtoto huyu anapewa chanjo na muuguzi. Muuguzi huyo anamdunga sindano kwenye mkono. Kando yao kuna meza na kabati ambayo imewekwa vitabu.

Chupa hii ni nyeupe, ambayo imebeba dawa ya kusafisha mwili. Kwenye picha hiyo kuna mchoro wa mwili wa mtu na pia kampuni ambayo dawa hiyo imetoka ambayo inaitwa, Herbal Clinic.

Wanawake wawili wamekaa chini kwenye viti vya vyuma. Wanawake hawa wamevaa koti la vumbi la rangi nyeupe na barakoa. Wanaoneka wakitengeneza barakoa kutumia mashine ya rangi nyeupe. Barakoa hizo ni za rangi ya samawati na zimewekelewa juu ya meza.

Juu ya meza kuna dawa tofauti tofauti, meza hiyo iko na sakafu ya rangi nyeupe, kando yake kuna tembe za rangi ya nyekundu, nyeusi , nyeupe na rangi ya manjano. Kando ya tembe hizo kuna kikombe ambacho kiko na maji na pia kuna pakiti ambayo iko na dawa zingine ndani yake.

Chupa ndogo imebeba chanjo, chupa hio ikona kifuniko cha rangi ya manjano na rangi ya kijivu na pia imetengenezwa kutumia glasi. Kwenye chupa hio kuna maagizo kadhaa kama vile jina ya chanjo hiyo ambayo inaitwa Measles mumps rubela na pia kiwango cha dawa kilicho ndani ya chupa hio kando kuna sindano.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi maalum kama vile zurubwenye na glovu amebeba mashine inayotoa maji na Moshi. Anamwaga maji hayo kwenye ukuta uliotengenezwa kutumia mabati. Kando yake kuna lango kubwa sana la rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevaa vazi la rangi nyeusi na sweta ya rangi nyekundu ,ameshikilia mtoto mikononi. Mtoto huyo anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi. Kando yake , mwanamume amesimama , aliyevaa koti la rangi ya kijivu na barakoa mdomoni na pia, kuna baadhi ya watu waliosimama kando yao . Kando ya ukuta .kuna michoro aina ainati.

Tembe nyeusi ziko juu ya meza, tembe hizi ziko na umbo la pembe tatu, kando yake kuna chupa na pakiti ya dawa hio. Pakiti ni ya rangi nyekundu na rangi nyeupe, chuba hio, kwenye chupa hio kuna maagizo kadhaa kama vile numbari za tembe zilizomo ndani ya chupa, ambazo ni mia moja ishirini.

Mwanamke mmoja, amekaa kwenye kiti, anahudumiwa na daktari wa meno. Daktari huyo anamg'oa jino. Daktari amevaa mavazi maalum kama vile, koti la vumbi la rangi nyeupe, glovu na barakoa.

Wauguzi wawili wamesimama nje kwenye veranda ya jumba , nyuma yao ni mtungi ambao umebeba maji ya kunawa mikono. Hapo kando kumesimama afisa wa usalama , wote watatu wamevaa barakoa.

Mikono miwili inaonekana, moja inaonekana kuwa ya daktari ilhali mkono mwingine unaonekana kuwa wa mgonjwa, mkono wa mgonjwa umewekelewa mashine kadhaa ambazo zimezishikilia, kando yake kuna vikombe ambavyo vimewekwa juu ya meza.

Mtu anayeonekana kuwa wa jinsia ya kike kwasababu amevaa shanga, vidole zake kwenye kucha pamepakwa rangi ,amebeba chupa ndogo iliyobeba dawa, dawa hiyo ya kuponya uginjwa wa korona.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa muuguzi, amevaa barakoa, anatoa chanjo kutoka kwa chupa, na kueka ndani ya sindano, kando yake kuna dirisha kubwa lililopakwa rangi ya blue na limefunguliwa, kwenye ukuta pamewekwa tangazo fulani kuhusu matibabu.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi. Amembeba mtoto mkononi. Mtoto huyu anapewa chanjo na daktari kupitia kwa mdomo. Daktari huyo amevaa mavazi yake maalum ya wauguzi. Kando, kuna meza ambayo wamewekelea sanitizer .

Watu watano wako katika biwi la takataka. Watu hawa wanatumia vijiti kusukuma taka na karatasi pamoja. Baadhi ya watu wamevaa barakoa. Mmoja wao, ni mwanaume ilhali wengine wanne ni wanawake.

Nyumba aina ya manyatta imejengwa kwenye janga nyumba hii iko na paa ya nyasi kando yake kuna miti ambayo imekauka kauka imemea kuna mtungi wa lita ishirini ambayo imewekelewa juu ya arthi.

Chupa tofauti tofauti zimewekelewa juu ya meza. Meza hiyo ni ya rangi ya samawati. Chupa moja ya kioo imebeba chanjo ya ugonjwa wa Yellow Fever . Kando yake kuna sindano iliyo na vipimo tofauti tofauti. Pia kuna chupa za rangi nyeupe ambazo ziko na dawa ndani yake.

Mwanamke ambaye amejifunga kitambaa kichwani amembeba mtoto ambaye analia, kando yake kuna muuguzi ambaye anamshika mototo ndiposa aweze kumpea chanjo, kando yao kuna meza na kiti na dirisha iliyo na pasia iliyo na rangi ya manjano na rangi nyekundu.

Daktari wa macho ambaye amevaa barakoa. Amekaa kwenye kiti. Anamhudumia mgonjwa ambaye amekuja kuona kama macho yake yanafanya vizuri. Mbele ya mgonjwa huyo, pamewekwa mashine ambayo inatumika kuonyesha kama macho yake iko sawa.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi, amekaa juu ya kitanda cha hospitali. Kitanda hicho ni cha chuma na kiko na gondoro, na kitambaa kilichotandikwa cha rangi nyeupe. Mama huyo amebeba mtoto mkononi, mtoto huyo ni mchanga. Juu ya kitanda hicho kuna neti ya rangi nyeupe, na kando yake kuna dirisha na ukuta wa rangi ya samawati.

Jengo ambalo ni la ghorofa limeporomoka. Watu kadhaa wamefika hapo ili waweze kushuhudia jambo hilo. Kando ya jengo hilo kuna engeneer ambao wamevaa mavazi yao maalum. Kuna pia posti ya stima ambayo iko karibu na jengo hilo.

Madaktari wa upasuaji wamo katika chumba cha kufanyia oparisheni, madaktari hao wanamhudumia mgonjwa ambaye anafanyiwa upasuaji, katika chumba hicho kuna tarakilishi na pia kuna mashine zinazosaidia katika shughuli hiyo ya oparisheni.

Kundi la watu limekaa chini ya mti. Wengi wao wamekaa kwenye viti vya plastiki ilhali wengine wamekaa kwenye benchi. Kuna mama ambaye amevaa buibui ya rangi ya waridi alafu pia kuna mwanamke ambaye amesimama katikati yao akiwafunza. Kando yao kuna madarasa yaliyojengwa.

Msichana mdogo amekaa kwenye kitanda cha hospitali , huku daktari akiwa amemshika mkono na kisugudi. Daktari huyo amevaa koti la vumbi la rangi nyeupe. Kando yao kuna faili ya rangi ya buluu ambayo iko na ripoti ndani yake.

Mwanamke mmoja amelazwa kwenye kitanda cha hospitali, anaonekana akihudumiwa na madaktari wawili wa meno. Daktari mmoja amekaa kwenye upande wake wa kulia na amevaa koti la vumbi la rangi nyupe , kwenye mkono wa kushoto kuna daktari mwingine amevaa sare zao maalum za rangi tofauti ya tofauti . Chumba ambapo wamo mlango umefunguliwa.

Kwenye meza kuna chupa ya chanjo chupa hiyo iko na kifuniko ya rangi ya kijivu na pia chupa hiyo imetengeneza kutumia kioo, kwenye chupa hiyo kuna jina ya dawa hiyo ambayo inaitwa polio kando yake kuna sindano ambayo imewekwa juu ya meza.

Mtu mmoja amekaa kwenye kiti amevaa barakoa anadungwa chanjo kwenye mkono wake karibu na mabega muuguzi anatumia sindano na pamba ndiposa aweze kupanguze damu itakayotoka watu wengine ambao wanaonekana kuwa wanawake wamepiga foleni hapo kando.

Mgonjwa ambaye ni mwanamke amekaa kwenye kiti akizungumza na muuguzi. Muuguzi huyo anakaa kuwa na tabasamu. Kwenye mkono amebeba ubao wa kunukulia na kalamu. Kando yao Kuna mashine tofauti tofauti na tarakilishi.

Mwanamke mmoja aliyevaa blaosi ya rangi nyeupe amebeba kibuyu cha lita ishirini ambacho anachotewa maji na mwanamke mwingine ambaye analifungua bomba, kando yao kuna shamba lingine ambalo limepandwa mahindi.

Bango lililo la yangi nyeupe limefungwa kwenye mti, bango hilo liko na maagizo ya daktari anayetibu ugonjwa wa mapenzi, nguvu za kiume na kufunga mke au mume bibi, kwenye bango hilo kuna nambari la daktari huyo, kuna mpita njia ambaye anaangalia bango hilo.

Madaktari wawili wamevaa zare zao za madaktari na barakoa, daktari moja amebeba kalamu ambayo inaonekana kuwa sindano, anamdunga mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda.

Mafuriko yameweza kuadhiri sehemu hii, baadhi ya miti imezama ndani ya maji, barabara ambalo watu wanatumia katika kupita pia imeharibika na mchumba mengine yamezama ndani ya maji.

Ndoo na chupa za rangi nyeupe zimeweza kuwekwa juu ya sakafu, chupa hizo zimebeba kemikali ambazo zinatumika kama dawa. Kando yake kuna bango ambalo limechorwa mwili wa mtu na pia mapafu ya watu.

Chupa hii ni ya kubeba dawa inayoongeza virutubishi D. Chupa hii ni ya rangi nyeupe. Iko na mchoro wa rangi ya samawati na iko na maandishi kadhaa kama vile, nambari ya tembe ambazo ziko ndani ya chupa hiyo. Kando yake, kuna tembe ambazo ziko kwenye sakafu na ni rangi nyeupe.

Mwanamke ambaye amebeba mtoto mkononi amekaa kwenye kitanda. Kitanda hicho, kimetengenezwa na chuma. Kando yake, kumesimama watu ambao wanaonekana kuwa, afisa wa serikali. Wamekuja kutembelea mwanamke huyu, ili waweze kumwongelesha.

Mwanamke aliyevaa barakoa anaonekana kunawa mikono kwa maji yanayotoka kwenye tenki huku yakimwagika kwenye ndoo. Kando yake kuna mtoto, na nyuma yao kuna jengo kama kibanda lililojengwa kwa mabati ya samawati lililowekwa nyanya na vitungu.

Mkulima mmoja aliyevaa mavazi maalum kama vile surubwenye nyeupe, glofu za rangi ya samawati ,buti ya mvua amenyunyuzia mimea dawa au kemikali kutumia paipu inayotoa dawa hizo.

Mafuriko yameweza kuadhiri sehemu hii, kuna malori ambayo yameanguka ndani ya maji hayo, vijana kadhaa wanapita ndani ya maji hayo, mmoja wao amevaa buti za mvua, pia kuna vibanda ambazo zimechukuliwa na maji, kando yao kuna miti ambayo imemea.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa amekula chumvi nyingi kwa sababu ako na mvi kichwani na amejifunga kilemba, amekaa kwenye kiti cha plastiki. Anaoshwa masikio na muuguzi kwa kutumia paipu inayomwaga maji ndani ya masikio yake. Ameshikilia kifuniko ambacho maji hayo yanamwagika na uchafu.

Watu wawili wamebeba maji mgongoni. Mmoja amevaa kama Masaai, mwingine amebeba mtoto mkononi. Nyuma yake kwenye shingo amebeba maji wa mtungi ya lita ishirini. Sehemu hiyo inaonekana kuwa jangwa kwa sababu imekauka sana.

Mkulima aliye vaa mavazi maalum kama vile surupwenye nyeupe barakoa na kofia amebeba paipu akinyunyizia mimea yake dawa kemikali hizo amezibeba kwenye mgongo shamba hilo limejaa mimea kando ya shamba hilo kuna jengo kubwa sana na milima inayoonekana.

Mti uliomea kwenye janga, umekauka sana hata halina matawi. Kando yake kuna milima mingi na pia mchanga umekauka. Juu kuna anga iliyo na mawingu ya rangi nyeupe. Anga iko na rangi ya samawati.

Mama aliyevaa buibui na balakoa amefika hosipitalini ili kupewa chanjo ya kuzuia ugonjwa wa Corona .Daktari anamdunga sindano katika mkono wake wa kushoto karibu na mabega ili kuweza kupewa chanjo hiyo. Nesi aliyevaa nguo ya blue amesimama kando yake.

Moto mwingi umetokea na kugubika sehemu yote. Moto huu umechoma nyumba hasa mabati yote yamechomeka sana na pia vumbi limetanda kote kando karibu na nyumba hiyo. Moto huo ni wa rangi ya manjano.

Afisa wa afya aliyevaa koti la vumbi la rangi nyeupe na pia amevaa miwani na barakoa. Anapima dawa kutumia sindano. Dawa hiyo ni chanjo ili waweze kupewa wananchi walionung'unika.

Mtoto mdogo amebebwa na mama anayeonekana kuwa mlezi wake. Mtoto huyo anadungwa chanjo kwa mkono wake wa kushoto karibu na mabega anadungwa chanjo hiyo na muuguzi anayetabasamu.

Magari ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe ,nyeusi, nyekundu na kijani , yanaonekana kuzama ndani ya maji yaliyosheheni kutokana na mafuriko . Kando ya magari hayo kuna ghorofa la rangi nyeupe ,vikingi na nyaya za stima pia .

Mwanamke mmoja aliyevaa vazi la rangi ya kijani na nyeupe , kichwani amejifunga kilemba cha rangi ya zambarau ananawa mkono kutoka kwa bomba la maji anaangalia akiwa anatabasamu.

Watu wanne wako ndani ya hema. Mwanaume mmoja anaoshwa masikio na muguzi. Muguzi huyo ni mwanamke, amebeba paipu inayomwaga maji ndani ya sikio hilo. Mwanamke huyo amevaa glavu kwenye mkono. Nyuma yao kuna magongo kumaanisha kuwa mmoja wao ni kiwete.

Wanafunzi wananawa mikono kwenye mabomba. Wanafunzi hao wamevaa barakoa. Mmoja amebeba begi kwenye mgongo. Wamevaa sare ya shati ni rangi ya manjano na suruali ni rangi ya buluu. Mmoja wao amekanyaga chini. Kando yao kuna madarasa yanayoonekana.

Maafisa wawili wa sekta ya afya wanaelimisha watu jinsi ya kunawa mkono. Afisa mmoja ameshiikilia ndoo, huku kando akiwa amebeba kitabu. Ilhali mwingine amesimama na kuongea, akiwa amebeba kalamu mkononi.

Mwanamke ambaye amevaa barakoa anaonekana kuwa mlezi kwa sababu ameshikilia mtoto ambaye anapewa chanjo na daktari. Mtoto huyu anadungwa sindano kwenye mkono wa kulia karibu na mabega. Nesi huyo pia yeye amevaa barakoa.

Madaktari watatu wa upasuaji wamevaa mavazi yao maalum ya upasuji kama vile glovu, wamevaa pia barakoa, wamefunika kichwa chao na pia rinda lililo rangi ya samawati. Wanafanyia mgonjwa wao upasuaji.

Daktari wa mifugo aliyevaa mavazi maalum kama vile surupwenye yenye rangi ya manjano glovu na pia barakoa anapima ng'ombe joto ng'ombe huyo amesimama kwenye zizi lake la ng'ombe nyuma yake pia kuna ng'ombe wengine.

Mwanaume aliyevaa barakoa na kofia ya rangi ya buluu anadungwa chanjo kwa kutumia sindano na muuguzi, chanjo hiyo inadungwa kwa mkono wa kulia karibu na mabega.

Muuguzi aliyevaa mavazi maalum, kama vile balakoa, amembeba mtoto mdogo aliyevaa kofia ya rangi ya waridi. Anamshika kwa shingo ili kuweza kujua kama ako na joto mzuri.

Wanawake wengi, wanaoonekana kuwa wamebeba watoto wachanga, wamejaa hospitalini. Mwanamke mmoja, anayeonekana akiwa ametabasamu amebeba mtoto wake mkononi. Mtoto huyo, anadungwa sindano kwenye mapaja na muuguzi.

Mwuguzi ambaye ni wa jinsia ya kiume anamhudumia mtoto aliyelazwa kwenye kitanda. Kando yake mwanamke amesimama ambaye anaonekana kuwa ni mlezi wa mtoto huyo. Nyuma yao mlango umefugwa wa chumba hicho na pia kuna viti vya plastiki.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga kama vile glovu, barakoa ya kupumulia, miwani ya usalama yuko katika eneo la gala, akiwa anashughulikia kemikali hatarishi zinazotumika katika kuua wadudu.

Muuguzi ambaye ni mwanamke aliyevaa aproni ya rangi ya manjano amebeba sindano katika mkono wake wa kushoto ilhali kwa mkono wa kulia amebeba chanjo. Nyuma yake, mwanamke amesimama aliyevaa shati jekundu akiwa amebeba mtoto mkononi.

Watu walio kwenye maeneo kavu wanasafirisha maji yaliyo kwenye mitungi ya lita ishirini kutumia toroli. Watu hawa wamevaa kama waislamu, watoto wamesimama kando yao na pia nyuma yao kuna nyumba mingi zilizojengwa za mabati na pia matope.

Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda. Anahudumiwa na daktari wa mdomo. Daktari amevaa glovu za rangi nyeupe. Mkononi mwake, amebeba mashini. Mashine inayoona mdomo wa mgonjwa huo.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wanaoonekana kuwa walezi wanamuangalia mtoto aliyelazwa kwenye kitanda , kwenye chumba hicho kwa ukuta kuna michoro tofauti tofauti kama vile michoro ya wanyama na michoro ya maua.

Tangazo la bidhaa za tiba za asili kutoka Maasai Herbal linatolewa na kituo kinachoitwa herbal clinic . Tangazo hili linaonyesha bidhaa za miti shamba zinazodaiwa kuwa asili kwa asilimia mia zinazopatikana ndani na nje ya Tanzania.

Mwanafunzi mmoja anachota maji kutoka kwa tapu kwenda kwa chupa yake nyuma yake wanafunzi wengine wawili wamepiga foleni wakiwa wamebeba chupa zao wakingoja pia wao wachote maji ,kando Yao mwalimu wao amesimama ili kushuhudia wasiharibu maji hayo.

Mtoto analia na kutoa kamasi kwa mapua kwa sababu anadungwa sindano ya chanjo na daktari katika mkono wa kulia karibu na mabega ilhali daktari mwingine amemshikilia kwenye bega moja la uso ili asiweze kutikisika wala kutoroka.

Watu wawili waliovaa mavazi maalum, kama vile surupwenye ya rangi ya manjano na pia wamevaa glovu na buti na kufunika uso wao wamebeba kibuyu iliyojaa kemikali iliyo na ishara ya tari.

Mtu mmoja anatumia meli kuhamisha vitu vyake vya nyumba kama vile, makodoro, vitabu, viti, kwa sababu ya mafuriko yaliyoathiri mji wanaoishi na hivyo basi wanapaswa kuhama.

Ajali mbaya ya malori mawili yaliyopigana imetokea, ajali hiyo imefanya moto kuwaka, watu wamekimbia kushuhudia ajali hiyo. Kando yake kuna mtu aliye na pikipiki, amekaa juu ya pikipiki hiyo.

Sakafu imetanezwa na vigae vya rangi nyeupe, juu ya vigae hivyo pamewekwa miti shamba au dawa za asili zilizowekwa kwenye chupa. Moja yao ni sabuni, zingine ni dawa za kukunywa.

Mwanaume aliyekaa kwenye kiti cha plastiki na kuvaa kofia anadungwa sindano katika mkono wake wa kulia karibu na mabega, sindano hii imebeba chanjo, anadungwa sindano hii na mwanamke.

Mtoto mdogo amebebwa na mama yake, amevaa kofia ya rangi ya nyekundu na amefunikwa na vitambaa za rangi ya samawati na pia rangi nyeupe. Mtoto huyo anapewa chanjo kutumia sindano kwenye mdomo na daktari aliyevaa barakoa na pia aliye jifunika uso.

Madaktari watano, wamekusanyika katika chumba cha upasuaji. Madaktari hawa wamevaa mavazi maalum ya rangi ya samawati. Hapo kando pamelazwa mgonjwa ambaye anafaa kuhudumiwa. Kando yake pia kuna mashine tofautitofauti zinazo saidia katika upasuaji.

Watu wamekuja kushuhudia jengo lililoanguka. Mawe hayo yameporomoka na kufika barabarani. Watu wengine wanarekodi tukio hilo kutumia simu zao, wengine wakiwa wamesimama na kushikwa na butwaa kuhusu jambo hilo lililotendeka.

Lori lililo na magurudumu manne makubwa limeegezwa, lori hilo linatumika kubeba uchafu. Wanaume wawili wamesimama kando yake kuashiria kuwa wanaonyesha jinsi wanavyotaka kubeba uchafu huo ili gari iweze kuisafirisha.

Maji ya mvua ambayo sasa ni mafuriko yameweza kuadhiri sehemu hii, mtu aliye na pikipiki ya rangi ya buluu anapita ndani ya maji hiyo ilikusongesha pikipiki hiyo, kando kuna gari lililoegezwa lakini linabebwa na maji, mtu anasafirishwa na baiskeli akiwa amebeba simu mkononi kupiga picha.

Watoto watatu wanatabasamu wakiwa wanaonyesha mikono yao iliyo na sabuni, nyuma yao kuna miti mirefu iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke anayeonekana kama mlezi wa mtoto anatabasamu huku akiwa amebeba mtoto mkononi. Mtoto huyo amefunikwa na kitambaa cha rangi ya waridi na pia amevaa nguo za rangi nyeupe. Mwanamke huyo amekaa kwenye kitanda cha chuma, kando yake kuna chandarua ya rangi nyeupe.

Wauguzi wawili wa jinsia ya kike wa watoto wanawashughulikia watoto wawili waliowekwa kwenye viangulio. Kuna watoto wanne wanaoonekana kuwa wachanga sana . Pia ,wauguzi wanatumia mashine za kuwaweka watoto hao hai hadi watakapofikisha miaka ya kutoka hospitalini.

Mgonjwa amekaa kwenye kiti akiwa amefungua mdomo kwa sababu amengolewa meno. Daktari wa meno aliyevaa mavazi maalum kama vile shati la rangi ya samawati na glovu za rangi ya samawati amebeba meno kwenye mkono wa kushoto na katika mkono wa kulia amebeba pamba iliyo na damu.

Maji machafu yanaonekana kama mafuriko yameathiri mtaa wa hospitali ya ahero county. Kando ya hospitali hiyo kuna hema lililowekwa na pia kando yake kumemea mimea kama vile mauwa.

Nesi mwanamke aliyesimama kando akiwa amevaa mavazi ya rangi ya blue anapima dawa kwa kutumia sindano. Nyuma yake kuna wazee walio simama na wengine wakiwa wamekaa wakingoja kuhudumiwa.

Tembe zilizo na rangi ya machungwa na zinazochukua umbo la mayai, zimeekwa kwenye pakiti. Maagizo katika pakiti kubwa lililo na rangi nyeupe, linaonyesha kuwa inafaa kubeba tembe hamsini.

Chupa hii imebeba dawa ya asili ya mwarubaini, inayotumika kutibu magonjwa kadhaa. Katika chupa hiyo kuna mchoro wa mti mkubwa ulio na matawi mengi, na pia kuna maji, na milima kadhaa.

Madaktari watatu wa upasuaji ambao wamevaa mavazi maalum kama vile, barakoa, glovu na nguo zingine. Wanafanya upasuaji kwa mgonjwa. Mmoja wa madaktari hao, amebeba kisu inayoashiria anafanya upasuaji.

Watu wawili, wamekaa kwenye viti vya plastiki. Mmoja ni mwanamke aliyevaa mavazi maalum kumanisha yeye ni muuguzi na pia amevaa balakoa, ameweka faili yenye rangi ya kijani kwenye meza. Mbele yake pamekaa mwanainchi ambaye ni mwanamume ,aliyevaa balakoa na shati ya kijivu. Wanaonekana wakizungumza kuhusu ugonjwa wa korona.

Mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitali anahudumiwa na daktari wa meno. Daktari huyo ni wa kiume, amevaa miwani, barakoa na glovu na pia nguo zake maalum. Kando yake kuna meza ambapo ameweka bidhaa za kutumia kusafisha meno.

Wanawake watatu wamekaa kwenye viti, wakishuhudia mama aliye mjamzito akishughulikiwa na mkunga ambaye, anageuzageuza tumbo yake kuhakikisha mtoto aliye ndani ya tumbo yuko salama salimini.

Mgonjwa amelazwa hospitalini kwenye kitanda. Kwenye kichwa amewekewa bandeji na mkononi pia amewekewa bandeji ya maji. Hapo kando yake, kuna sahani na kikombe kilicho juu ya meza na pia amelalia juu ya nguo zake.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa Muislamu kwa sababu amevaa buibui ya rangi ya dhahabu. Ameleta mtoto hospitalini aweze kumwona daktari. Daktari ambaye ni mwanamke anapima mtoto huyo roho yake.

Watu wawili waliovaa mavazi maalum kama vile surubwenye ya rangi nyeupe, glovu za rangi ya buluu na barakoa ya rangi nyeupe. Pia wamevaa miwani. Wananyunyizia dawa, mmoja amebeba dawa, ananyunyizia kwenye meza ilhali mwingine anapanguza sehemu ya juu kutumia kitambaa kilicho cha rangi ya manjano.

Lori linalosafirisha na kubeba petrol limepata ajali, umati wa watu umekuja kushuhudia ajali hiyo , wengi wameshika tama wakishangaa wengine wanaokoa vitu zilizochomeka hili ziweze kutumika baadae.

Daktari wa jinsia ya kiume amekaa kwenye kiti, daktari huyu amevaa mavazi maalum kama vile koti la vumbi la rangi nyeupe na barakoa, daktari huyu amevaa glovu kwenye mkono, anapima dawa iliyo kwenye chupa. Kando yake kuna madawa mengine yaliyowekwa juu ya meza.

Mikono inaonekana ni mikono ya mwanamke imeshikilia taulo za hedhi zilizo wekelewa juu ya meza taulo hizo za hedhi ziko na rangi ya bluu na pia rangi ya waridi.

Wanawake wawili wanaonekana kuwa wauguzi wamesimama kando ya gari lililola rangi la kijivu gari hilo ni la aina ya matatu wauguzi hao wamevaa glavu barakoa mmoja wao amevaa sketi nyeusi na shati jeupe ilihali mwingine amevalia suruali ya rangi ya kijivu na shati nyeupe.

Ngamia aliye na rangi ya hudhurungi, amelala mchangani kwa sababu anonekana kua amechoka, mgogoni amebeba bidhaa zilizo za rangi nyekundu.

Mama aliyevaa vazi la waridi, ameleta mtoto wake kumwona daktari ili aweze kupewa chanjo. Mtoto anapewa chanjo kupitia mdomo. Daktari amemshika upande wa kushoto wa uso na kupewa chanjo hiyo.